Hili ni jengo ambalo linaonekana kama shule lina milango na madirisha mengi, na limepakwa rangi ya manjano na hudhurungi. Misitu midogo imepandwa mbele ya jengo. Nyasi kijani imetandazwa chini. Inaonekana kama shule safi yenye mazingira mazuri.

Mlango umeandikwa darasa la kwanza c, kuna bango la kumkaribisha Agness, mlango huu unarangi nyekundu.

Kabati la kuhifadhi kompyuta likiwa na milango miwili mieusi, na magurudumu madogo. Iimewekwa kwenye chumba chenye sakafu ya vigae na milango ya mbao ikionesha mazingira ya shule au kituo cha mafunzo.

Mlingoti mrefu mweupe umesimama wima ukielekea angani, wingu ina mawingu meupe na buluu, miti mirefu ya kijani inaonekana chini yake inaonekana kama bendera ambayo imeweza kupandishwa hapo na mandhari tulivu yenye anga safi.

Safu ya kompyuta za mezani ziko kwenye meza ndefu na kila moja ina kibodi na kipanya. Ukuta una ubao mrefu juu.

Madawati ya mbao na viti, kuna kitabu kimoja kimelala juu ya dawati la mbele. Ukuta umepambwa kwa mabango ya kielimu ikiashiria mazingira ya shule.

Bango la shule lenye maandishi play, learn grow together na pia Kuna vielezo vya mikono ilioandika vikiwakilisha left na right .

Huu ni mlango wa ambao una ishara iliyoandikwa form 1R. Mlango una mpangilio wa mbao.

Mwanamke mchezaji wa mpira wa miguu, aliyevalia jezi ya kenya, na ameshika magongo. Akiashiria ulemavu wa muguu. Kuna mpira miguuni mwake na uwanja wa mchezo nyuma.

Ubao mweupe mkubwa uliojazwa na maadhishi. Maadhishi haya yanaonekana kuwa ratiba ya tukio au matukio.

Kikundi cha wanawake ambao wamevaa sare shati nyekundu wamevaa suruali nyeusi wamekalia viti vya magurudumu. Wameshikana mikono wakionyesha umoja wao na umakinifu katika masomo yao.

Huu ni ukurasa kutoka kitabu cha kiswahili unafundisha matumizi ya maneno hiki na hivi, kuna picha nne zikionyesha mifano ya kitabu kimoja na vitabu vingi na kiatu kimoja viatu vingi.

Wanariadha wawili wa Kenya mmoja akiwa amevaa kitambaa cheusi machoni akiongozwa na mwenzake, wote wamevalia jersey za Kenya, wanaonekana uwanjani na umati wa watu nyuma yao.

Hawa ni wanariadha wawili, mwanaume na mwanamke, wakikimbia pamoja wamefungwa kwa kamba fupi, mwanamke amevaa kifuniko cha macho, wote wamevalia nguo za michezo zenye nembo.

Hili ni bango la kufundisha saa. Lina saa iliyochorwa Kati kati. Kuna maneno mengi yanayoeleza saa kama o'clock, half past, quarter to na quarter past .

Vitu vitatu vikubwa vilivyolindwa nyuma ya nondo za chuma. Kuna vifaa vyekundu vya kizima moto na mtungi wa gesi ya rangi ya chungwa na mtungi mwingine wa gesi ya kijivu. Vimepangwa vizuri kwenye ukuta wa rangi ya kijani kibichi. Inaonekana kama eneo la kuhifadhi vitu.

Bango kubwa lilioandikwa " Our forests Our future " linaelezea aina za misitu, umuhimu wake, vitusho wa uhifadhi wa misitu na jinsi tunavyoweza kuhifadhi misitu. Kuna picha ya Chui chini. Bango limeandikwa ukutani.

Hellen Wawira ni mwanamchezo. Anashiriki kuinua vitu vizito. Ana ulemavu wa Spina Bifida .

Kundi la mabondia wa kiti cha magurudumu. Watu kadhaa wamesimama nyuma. Wengine wakiwa wamevalia jezi za Kenya. Mtu mmoja aliyeketi katikati anatabasamu na kuashiria ushindi.

Hili ni bango ambalo lina lebo kubwa juu iliyoandikwa water is life ina mealezo kuhusu matumizi ya maji, pia ina picha ndogo za uhifadhi.

Huyu ni mzungumzaji mwanaume akisimama kwenye mbaari. Amevaa suti ya bluu na tai huku akishikilia maikrofoni. Nyuma yake kuna bango kubwa lenye maandishi yanayosomeka vizuri. Nembo mbali mbali za mashirika pia zinaonekana kwenye bango hilo.

Hili ni eneo kubwa la nyasi ya kijani. Kuna miti mingi mirefu inayoonekana wazi. Jengo linaonekana kulia, ikionyesha mandhari ya shule au kituo cha uhifadhi.

Mwanamke akifanya mazoezi ya kunyanyua vyuma amevalia shati jekundu na suruali nyeusi akiwa ameketi kwenye benchi ya mazoezi, nyuma yake kuna vifaa vya kunyanyua vyuma na diski zenye uzito.

Kompyuta ya mezani ya Dell. Kuna kioo cheusi na kibodi kikiwa juu ya meza nyeupe. Sehemu ya juu ya kioo ina lebu ndogo ya "NC5".

Ubao mweupe mkubwa wa kuandikia, ukiwa na maandishi mengi yaliyoandikwa kwa kalamu nyeusi. Ubao huu umewekwa kwenye ukuta wenye rangi ya kijani kibichi. Upande wa kushoto, kwa picha kuna mlango wa mbao ulio wazi kidogo na karibu na mlango kuna ndoo ya rangi ya pinki na ufagio umesimama wima.

Huyu ni mwanariadha mwenye ulemavu, akijiandaa kurusha mkuki. Amekaa kwenye kiti cha magurudumu. Amevaa nguo nyekundu na miwani. Kuna watu wengine nyuma, baadhi yao wakiwa watoto.

Wanariadha wanne, wawili wanaume na wanawake wawili, wakitembea au kukimbia kwenye wimbo la riadha. Mwanamke mmoja amevaa jezi ya maandishi Kenya, wote wanaonekana wamevalia nguo za michezo.

Mtu ambaye anachukua mashua kwenye maji, amevaa shati nyekundu lililoandikwa Kenya na kofia nyeusi. Anaonekana akitumia nguvu kusogesha makazia. Maji yanapigapiga karibu na mashua yake.

Hawa ni wanaume wawili. Mwanaume mmoja anajifunza masumbu. Amekaa kwenye kiti cha magurudumu. Mkufunzi wake amesimama karibu naye Ili kumwelekeza.

Jengo la ghorofa lililojengwa kwa mawe na kutumia kuta za rangi ya udongo, likiwa na madirisha mengi, mbele kuna kichaka kinachopandwa vizuri na bango linaonekana na wageni kupitia ofisini likionyesha muundo wa kisasa.

Hili ni bango lenye alfabeti nzima, ni bango la kujifunza, lina rangi nyekundu chini iliyoandikwa happy .

Wanariadha wawili ikiwemo ni Samwel Mushai, wanakimbia kwenye uwanja wakiongozwa na kamba. Maelezo chini ya picha yanaonyesha kuwa yeye ni mkenya, mwanariadha mwenye matatizo ya kuona.

Kipande cha mbao chenye sehemu nyeusi juu kiko karibu na ukuta yenye rangi ya kijani kibichi, na vikai vyeupe. Kinaonekana kama kifutio cha ubao au kitu cha kusafisha. Kimefungwa vizuri na kimetulia sakafuni.

Huu ni ukumbe mrefu wa jengo labda shule au makaazi, ukumbe unaguzo nyeusi zinazoshikilia paa la mbao kuna milango michache na madirisha kwenye ukuta mweupe .

.Ubao umeandikwa ijumaa februari elfu mbili ishirini na tano, Kuna herufu ndogo zinaonyeshwa rula ndefu imewekwa juu yake.

Mwanaume ambaye amevalia suti anaonekana akiongea mbele ya umati. Yuko mbele ya bendera za manjano, kuna nembo ya taasisi iliyoko katika bendera hiyo.

Mwanamke amevaa shati jekundu na suruali nyeusi. Yuko kwenye benchi la mazoezi. Kuna vifaa vya kunyayua vyuma nyuma yake.